Barabara kuu ya kisasa yenye njia mbili na daraja la watembea kwa miguu lilipo juu ya barabara, lenye paa la bluu. Upande wa kushoto kuna watembea kwa miguu wakitembea wakielekea maeneo yao tofauti, na pia kuna magari kwenye barabara.